Mwanamke ambaye ni mfanyikazi wa afya. Ameketi na mtoto mdogo karibu naye. Mwanamke huyo, amevalia koti la rangi ya blue nyepesi na shati jeupe ndani, akiwa na balakoa usoni.

Wodi kubwa ya mda iliyowekwa ndani ya hema yenye vitanda vingi vya hospitali vilivyopangwa kwa safu. Vitanda vingi vimefunikwa kwa shuka nyeupe. Baadhi ya vitanda vimeonekana kuwa na wodi zao binafsi.

Hali ya maafa au uharibifu mkubwa uliosababishwa na mafuriko au maporomoko ya ardhi. Kuna eneo kubwa la ardhi lililobomoka ikiwa na tope au matope mengi. Mti mkubwa uliokatwa na mizizi yake imetawanyika kando ya mto.

Tukio la kampeni au maonyesho yanayohusiana na ukimwi nchini Kenya. Kuna bango kubwa linalosimama katikati likiwa na maandishi we talk protection na chini kabisa correct and consistent of condoms reduces the risk of HIV and other sexual transited infections .

Mtu mzima ambae anaugua akipokea shindano kwenye mkono wake wa juu. Mtu huyo amevaa miwani na shati lenye mistari, mkono wa mtaalamu wa afya anaetoa chanjo unaonekana ukishikilia pamba.

Kundi la watu, wanaume na wanawake, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za kijani na vesti za rangi ya bulu, anga au nyeupe zenye mifuko miingi, wanaonekana wakiwa nje labda katika eneo la mjini.

Wataalamu wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga wakifanya usafishaji na kutoa disinfection katika eneo la ndani linalo onekana kuwa ofisi, kliniki au jengo la uma.

Mwanamke mjamzito amelala chali kwenye mkeka la rangi la kahawia lililotandikwa sakafuni. Amevalia shati la waridi na nguo ya kitambaa yenye michoro mingi. Mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya, ameinama juu yake.

Mtoto mdogo ambaye ni msichana akifanya mazoezi ya kutembea akisaidiwa na watu wazima wawili na vifaa maalum mtoto amevaa gauni la rangi ya pink na mistari nyeupe na anaonekana akitabasamu.

Mkulima kwa shamba akiwa amevaa mavazi ya kujikinga, ikiwemo suti ya rangi ya kijivu, kofia, na kitambaa kinachofunika uso. Pamoja na glavu za kijani kibichi, amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni.

Wanaume wawili wakiongea kando ya barabara huku, mmoja akiwa amekaa kwenye pikipiki iliyojaa chupa za maji. Zilizojazwa bidhaa kama, karanga au nafaka. Mwanaume aliyejuu ya pikipiki amevaa kofia ngumu ya pikipiki.

Kopo la buluu lililokuwa limejaa vitu mbalimbali, vingi vikiwa vinahusiana na matibabu za kimaabara. Ndani yake, kuna vijalada vidogo vya kioo.

Bango ndogo jeupe lenye maandishi mekundu na bluu lililopandikwa kwenye nguzo za umeme, bango hilo linaonekana kutangaza huduma za Dr. Chikonko ambayo yanadai kutoa huduma za kumvuta mpenzi, biashara na nyota.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda ndani ya chumba kidogo. Mwanamke upande wa kushoto, amevaa fulana ya buluu isiyo na mikono juu ya shati na ana kitambaa cha kichwa chenye rangi nyeusi na nyeupe. Anaonekana akisoma kitabu.

Kundi la watu sita wanaume watano na mwanamke mmoja wamesimama nje ya njengo, wote wamevaa barakoa za rangi ya buluu zikionyesha kuwa ni wakati wa tahadhari za kiafya.

Bidhaa mbalimbali za dawa viarishi vikiwa vimewekwa pamoja kuna bidhaa mbili za Supramax moja ni paketi ya mfuko wa rangi ya chungwa na nyingine ni chupa ya plastiki yenye kifuniko chekundu.

Barabara iliyo jaa maji na shughuli za watu na magari. Katika hali hiyo, inaonekana kama tukio la dharura au msongamano wa magari. Upande wa kushoto, kuna mwanaume amebeba mkoba mgongoni na anasukuma mkokoteni mdogo.

Tukio la chanjo ya afya kwa mtoto mchanga mwanamke ameketi akiwa amembeba mtoto mchanga aliyefikwa blanketi jeupe na kofia nyekundu, mwanamke huyo amevaa barakoa nyeusi.

Mtu alivaa mavazi maalum ya kujikinga ndani ya ghala au pahali. mtu ameva suti nyeupe inayofunika mwili mzima. Ana barakoa ya gesi yenye chunjio cha bluu na miwani ya usalama.

NI dawa za dawa inayoitwa Zitron-250 tablets ambayo ni vidonge vya Azinthromicin dawa hii hutumiwa kutibu maambukizi mbalimbali ya bakteria.

Hali ya mafuriko ambapo sehumu kubwa ya eneo la bweza limefunikwa na maji ya kawahia yanayoashiria mafuriko au mvua kubwa maji yamejaa hadi kwenye makazi.

Visanduku vitatu vya chanjo ambazo ni za kuzuia magojwa ya surua ,matumbwitumbwi na rubela, visanduku hivi vimepangwa kwa rangi ya kijani kibichi .sambarau iliyokosa kidogo na rangi ya cream .

Chumba cha hospitali labda ICU au wadi ya wagonjwa maututi, kuna mgonjwa mmoja amelala kitandani akiwa amefunikwa na blankenti la bluu na shuka nyeupe anaonekana kuwa na vifaa vya kupumulia.

Jengo ndogo lililojengwa kwa mbao na paa la mabati likiwa likiwa linajengwa katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu. Inaonekana kama choo au jengo la huduma ndogo .karibu na jengo hilo upande wa kulia kuna mtungi wa kuvuna maji.

Mwanamke ambae ni mfanyikazi wa afia akiwa amevalia koti jeupe lisilo na mikono. Juu ya sweta yenye miraba na barakoa yenye miraba ya bluu. Nywele zake zimesokotwa anashikilia shindano ndogo.

Mwanamke ambaye ni mama akiwa amemshika mtoto mchanga mkononi mwake. Mama huyo amevalia gauni la hospitali la rangi ya pinki na kilemba cha bluu kichwani. Anaangalia mtoto wake kwa upendo na tabasamu.

Chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kioevu chenye rangi nyekundu iliyokolea kinachoonekana kama dawa ya mimea. Chupa hii ni ya plastiki ina umbo la kawaida la chupa za vinywaji.

Watu watano , mwanamke moja amemshika mtoto mdogo ambaye anaonekana kuchanjwa. Mfanyi kazi wa afya ambaye fulana ya njano akiwa anaonekana anampatia mtoto huduma hiyo.

Mhudumu wa afya ambaye ni nesi au daktari akimchukulia sampuli ya damu mteja labda kwa ajili ya vipimo, mhudumu wa afya ambaye ni mwanake amevalia sare nyeupe.

Mkono uliovalia glovu nyeupe ukishikilia shindano na chupa ndogo ya dawa, shindano ina njaa ndefu nyembamba na kikapu cha kijani, kijichupa cha dawa kina nembo nyeupe.

Wanawake wawili wakiteka maji kutoka kwenye kisima cha ardhi au shimo lililojimbwa ardhini katika eneo kafu lenye miamba. Mwanamke wa kwanza ameinama akichukua mtungi wake wa njano.

Mwanamke anayeweza kuwa muuguzi wa afya amevaa koti jeupe lenye mikato ya bulu akimhudumia mwanamke mwingine, muuguzi anaonekana akichukua sampuli ya damu.

Mwanamume mzee amevaa kofia nyekundu iliyopambwa kwa manyoa na amevaa shati yenye rangi nyekundu na kijivu, pamoja na nguo nyekundu inayofanana na kanga au kitambaa kingine kiunoni. Shingoni amevaa mkufu wenye matunda.

Kijana moja amelala kitandani ambacho kinaonekana kuwa kitanda cha hospitali, amelalia ubavu wake wa kushoto, amevaa fulana ya kijivu na suruali ya kijani kimbichi.

Wanawake wawili wakiwa wameketi wakizungumza labda katika kliniki au kituo cha afya. Mwanamke mmoja ambaye yupo upande wa kulia amevalia sare nyekundu na nyeupe, anaonekana kama mfanyikazi wa afya au mshauri.

Mgonjwa akipokea matibabu ya meno. Daktari wa meno amevalia koti jeupe la daktari, barakoa na glovu za buluu. Amejipinda juu ya mgonjwa na anatumia vifaa vya meno mdomoni mwa mgonjwa.

Wataalamu wawili wa meno; mwanaume na mwanamke wakiwa wanamhudumia mgonjwa anayeonekana kulala kwenye kiti cha meno. Mwanaume upande wa kushoto amevaa fulana ya kijani kibichi, miwani ya usalama ya rangi ya kijani.

Vitu mbalimbali vinavyo tumia katika shughuli za kiasili, labda za uganga au matibabu ya jadi. Kuna mikono ya mtu iliyokaa nguo za kahawia au ya udongo. Kuzunguka mikono hiyo, kuna vitu vingi vilivyo tawanyika chini.

Kundi la wanaume wakiwa nje wakishuhudia au kushiriki katika maonyesho ya mfumo wa choo. Mwanaume aliyevaa suti ya buluu na tai ya buluu ameinama akitumia kijiko kirefu cha buluu, kuchanganya kitu ndani ya choo.

Mti mkubwa wenye majani mengi ya kijani kibichi ambao unaweza kuwa mti wa mwarubaine , chini ya mti kuna iconi ya kikombe cha chai kinachotoa mfuke kuonyesha bidhaa hio inakunywa kama kinywaji.

Wanawake wawili wakitumia kituo cha kuchotea maji nje, kituo hichobkina chombo kikubwa cha bulu kilicho na pamba la maji na pia kina picha na maandishi yasiyosomeka vizuri lakini yanaonekana kuwa na maelekezo ya matumizi.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari wa maeneo ambayo ni mwanamke amevaa kofia ya wabluu ya upasuaji, barakoa ya bluu, miwani na kanzu nyeupe ya daktari. Anaonekana akifanya kazi kwa umakini.

Wanawake wawili ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuwa makazi ya kawaida. Mwanamke mmoja aliyevaa kofia ya bluu fulana ya rangi ya kibichi na kanga yenye mchoro ya bluu na machungwa.

Kliniki ya muda au kambi ya matibabu labda katika eneo la kijijini, kuna wataalam kadhaa wa afya wengi wao wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara na barakoa, wakifanya shughuli mbalimbali.

Mwanamke mzee anayeonekana kuwa na umri ya akiwa ameinama juu ya kisima au tangi la maji la saruji amevalia kitambaa cha rangi ya sambarau kichwani shati jeupe la ndani na vazi la kijani kibichi la nje.

Mkusanyiko wa vitu vinavyoonekana kuwa vya kitamaduni labda sanaa au mapambo, vitu vingi vimetengenezwa kwa mamboga yaliyokaushwa ambayo yamepambwa kwa shanga zenye rangi mbali mbali hasaa nyekundu, nyeusi na nyeupe.

Chupa kadhaa za dawa zinazofanana na chanjo kwenye lebo ya chupa iliyo mbele na kubwa zaidi maandishi yanasomeka one single dose 0.5 ML vial measles, mumps and rubella virus vaccine .

Dawa za kutibu maleria zinazojulikana kama Arthemeter lumetafrine table zikikuzwa chini ya jina la chapa Lumefin kuna pakiti mbili za nje za dawa hizo.

Mwanamke anaonekana kuwa mtaalamu wa tiba ya viungo, akimsaidia mwanamme katika mazoezi ya kupona. Mwanamke amevaa koti jeupe la daktari na amepiga magoti kwenye mikeka yenye rangi nyingi. Anashika mgongo wa mwanaume, akimsaidia kudumisha usawa.

Mwanamke akipokea matibabu ya meno amelala kwenye kiti cha dakatari wa meno na ana kifuniko cha buluu juu yake . Daktari ambaye sehemu yake ya juu tu ndiyo inaonekana amevaa glavu nyeupe.

Mwanamke ambaye ni mtaalam wa tiba ya fiungo au nesi akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya fiungo, mwanamke huyo amevalia sare ya bulu na anaonekana akimwongoza mgonjwa ambaye pia amevalia nguo za bulu.

Kundi kubwa la zinge wakiruka hewani wakiunda wingu kubwa juu ya shamba au eneo lenye miti na mimea. Kuna mtu mmoja anaonekana kuwa mwanaume akisimama katikati ya nzige hawa.

Mikono na magoti ya mtu ambavyo, vimefunikwa na vipele vidogo vinavyo ashiria ugonjwa wa ngozi kama vile, ndui. Mikono imeinuliwa juu, ikionyesha viganja na vipele vimeenea sehemu kubwa.

Mikono ya mtu ikishika chupa nyeupe ya dawa na karatasi ya maagizo ya daktari au rekodi ya matibabu. Mtu huyo ameketi au amelala juu ya kitanda au eneo laini lililofunikwa kwa branketi.

Bango la matangazo ya bidhaa inayoitwa Siha Headache Solution juu kabisa kichwa kikubwa kinasomeka Siha Headache Solution kwa herufi kubwa za kijani, kwenye bango la kijani.

Tukio la chanjo au sindano likifanyika. Wanawake wawili katika mazingira yanayoonekana kama kituo cha afya au eneo la chanjo. Mwanamke mmoja ambaye anaoneka kuwa, mgonjwa ameketi kwenye kiti.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya au mhudumu wa jamii. Akiwa ameshikilia sindano na kitu kingine kidogo kinacho fanana na pamba. Mwanamke huyo, amevaa kofia nyeupe na buluu.

Bidhaa mbalimbali za miti shamba zikiwa zimewekwa kwenye kitambaa kilichoandikwa chini. Inaonekana Kama soko la wazi au eneo la kuuza bidhaa za asili. Kwenye kitambaa hicho chenye michoro ya rangi Kuna aina nyingi za mizizi.

Tukio la huduma ya jamii au afya. Katikati kuna mwanamke amevaa kofia ya bluu na shati la jeans , akimpatia kinywaji au dawa mtoto mdogo aliyeketi chini. Mkono wa mtoto huyo unashika mkono na mwanamke huyu.

Mhudumu wa afya ambaye amevaa barakoa ya bluu na fulana ya njano yenye kola akishikilia sindano na chupa ndogo ya dawa inaonekana akijiandaa kutoa sindano. Chupa ya dawa ina label iliyoandikwa covid-19 vaccine na dose .

Hospitali ya kaunti ya Ahero iliyozingirwa na maji mengi ya mafuriko maji haya yamefunika eneo kubwa mbele ya jengo la hospitali na kufanya mlango mkuu kuwa mgumu kufikika, maji yanaonekana kuwa machafu.

Watu watano waliovalia suti kamili za kinga zenye rangi nyeupe, suti hizo zimetengenezwa kwa ajili ya kulinda dhidi ya vitu hatari au magonjwa, wote wamevaa barakoa na glovu.

Mwanaume ambaye ni mtaalamu wa afya amevalia kanzu nyeupe ya maabara, tai ya buluu na barakoa nyeupe akifanya kazi katika bara au eneo la kuhifadhia, anashughulika na sanduku kubwa la kadibodi lilofunguliwa.

Daktari au mtaalamu wa afya akichunguza mgonjwa wake. Daktari ambayo ni mwanaume amevaa shati cheupe na anaonekana akitumia kifaa cha kuchunguzia masikioni kuchunguza sikio la mgonjwa wake.

Mazingira ya ndani labda chumba cha tiba ya viungo au ukarabati. Ambapo mwanamke anaonekana kuwa, mtaalamu wa tiba anamsaidia mwanaume. Mwanamke huyo amevaa koti jeupe la daktari.

Chupa au kontena ndogo la rangi nyeupe lenye lebo ya rangi ya kijani manjano iliyochanganyika. Kwenye lebo kuna maandishi meusi yanayosomeka Ngiti Sugu. Hii inaonyesha kuwa ni dawa au bidhaa inayotumika kutibu ngiri.

Vifaa kadhaa vya matibabu au vya maabara vilivyopakiwa kwenye masanduku meupe na ya njano. Kuna masanduku mawili makuu yaliyosimama na wazi yakionyesha chupa ndogo za kahawia ndani.

Mazingira ya kimatibabu au kutoa huduma za afya ya jadi, hasa kwa wajawazito, au mtu mwenye matatizo ya tumbo. Mwanamke anayepokea huduma amelala kifudifudi chini.

Mtaalamu wa matibabu ambaye ni muuguzi, akimchunguza mtoto mchanga. Mtaalamu huyo, amevaa mavazi ya buluu ya matibabu na ana stetoskopu shingoni mwake. Anaonekana kuwa makini.

Mwanamke mchanga labda mama akiwa ameketi kwenye kiti cha buluu hospitalini na kumshikilia mtoto mchanga mikononi mwake. Mwanamke huyo amevaa gauni la hospitali la rangi ya buluu na anaonekana akimwangalia mtoto wake kwa upendo.

Sehemu ya ndani ya gari ya kuwabebea wagonjwa. sehemu ya ndani, ina kabati na vifaa vingi vya rangi ya chungwa vilivyopangwa vizuri. Ukutani kuna vitu maalum ya wagonjwa na wahudumu na vile kitanda cha kusukuma.

Watu wawili wanaume, wakiosha mikono yao kwenye sinki refu la saruji, penye mapamba kadhaa wote wamevaa mashati ya manjano na barakoa nyeupe, mtu aliyembele amevaa pia begi la mgongoni la buluu.

Mtu akifanyiwa kipimo cha kusikia au labda akiweka au kurekebisha kifaa cha kuskia, mwanamke aliye katikati anaonekana akizungushwa sikio lake na mikono miwili ya mtu mwingine.

Mikono miwili ikishikana, mkono mmoja unaonekana kuwa wa mtu mwenye ngozi nyeusi na mwingine umevaa glavu nyeupe ya matibabu na unaonekana kuwa wa mtu aliyevaa koti la manjano.

Darasa la shule, ambapo wanafunzi na walimu, wamevaa balakoa, ikuonyesha kuwa, picha ilipigwa wakati wa changa au tahadhari za afya. Mwalimu mmoja, amevalia shati jeupe na suruali ya jeans ya rasmi. Amesimama mbela ya ubao mweusi.

Mzee mmoja akiwa amevaa barakoa ya rangi ya blu anaonekana akiwa na umri mkubwa na ngozi yake ina mikunjo ameketi na anaonekama kama anapokea shindano mkononi mwake kwani kuna mkono wa mtu mwingine unaoonekana.

Chupa ya firutubiso vya madini ya chuma kutoka chapa ya ufita, chupa hio ni nyeupe na ina kofia nyekundu, kwenye nembo ya chupa kuna maadndishi makubwa na wasi yalio andikwa.

Vitu mbalimabli vingi vikiwa vimepangwa kwenye meza au uso fulani. Vinaonekana kuwa na mwelekeo wa kitamaduni au labda wa dawa za jadi. Chupa kubwa ya kinywaji ambayo iko mbele na katikati. Kuna chupa ambayo ni ya plastiki iliyojaa kinywaji chenye rangi nyekundu.

Daktari wa meno akifanya matibabu kwa mgonjwa wake. Daktari ambaye ni mwanamke amevaa nguo maalum za upasuaji za rangi nyeusi, kofia ya buluu ya matibabu, barakoa ya buluu na miwani maalum.

Eneo ya kliniki ya afya au kituo cha matibabu ambapo huduma za afya kwa watoto zinatolewa, kipao mbele kinaonyesha mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalam wa kiafya akiwa amevaa koti jeupe.

Bidhaa za kimatibabau ilizopangwa kwenye meza ya mbao kuna sanduku refu jeupe lililoandikwa institut pastural dakar na vaccine ya amaril stabilizer ikionyesha kuwa ni chanjo ya homa.

Tukio la uzinduzi au maonyesho ya mradi flani labda unao husiana na maji safi. Kuna wanaume wawili wenyefia wakiwa wamevalia suti. Mwanaume mmoja mwenye asili ya kiafrika ameva suti nyeusi.

Kundi la watu sita wakiwa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga, na vifaa vya kunyunyizia dawa migongoni mwao. Wakitembea kwenye shamba la mimea ya kijani kibichi. Mavazi yao ya kujikinga ni meupe.

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani wakifunika sehemu kubwa ya anga na kuunda wingu la wadudu hao. Jua linaonekana likichomoza au kuzama nyuma ya kundi la nzige, likitengeneza mwanga mkali.

Mtu ambaye amevaa vazi la kujikinga lenye rangi nyekungu na glovu za majano mikononi amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni ambacho kina rangi ya kijanikibichi na kofia ya blue .

Chupa kadhaa za chanjo na vifaa vya sindano vilivyo pangwa kwenye sehemu ya kazi labda katika kituo cha afya, katikati kuna chupa ndogo ya kioo yenye nembo iliyoandikwa wasiwasi single dose 0.5 ml measles mumps rubella virus vaccine .

Eneo la wazi, labda shamba au ardhi kame, lililokumbwa na kundi kubwa la nzige. Ambao wameenea kila mahali angani, wakitengeneza wingu kubwa la wadudu hao. Kuna wanaume wawili, mmoja wao, aliye upande wa kushoto amevaa shati la buluu.

Lori jeupe lenye tanki kubwa jekundu lililoandikwa exhauster pembeni, lori limesimama kando ya barabara, kuna nyasi kijani kibichi chini na miti na anga la bluu lenye mawingu meupe kwa nyuno.

Tanki kubwa la maji la chuma likilowekwa juu ya mnara mrefu wa chuma. Tanki hilo linaonekana limejengwa kwa paneli refu za chuma zilizounganishwa. Kuna ngazi ndefu za chuma zinazopanda kando ya mnara hadi juu ya tanki.

Eneo la mchi lililoathiriwa na mafuriko makubwa huku maji yakiwa yamefunika barabara na kufikia hadi magurudumu ya magari. Kuna gari ya rangi la fedha labda Toyota ambalo imekwama majini.

Mtaalamu wa afya labda daktari akiwa amevaa koti jeupe la maabara . Amevaa tochi kichwani na maski ikininginia chini ya kidevu chake. Mtaalamu huyu anaonekana akichunguza kifaa kidogo cha matibabu.

Watu watano wakiwa wamevaa suti nyeupe za kujikinga zinazo fanana na zile zinazoitwa kukabiliana na magonjwa hatari au kemikali. Wawili kati yao wamevaa glovu nyekundu.

Tukio la matibabu ya meno katika kliniki mgonjwa mwanamke amelala kwenye kiti maalum cha meno akiwa na bibi ya buruju ya kifua chake wataalamu wawili wa meno wanaume wote wanamuhudumia mgonjwa.

Wataalamu wa afya pengine madaktari. Wakiwa katika chumba cha upasuaji au utaratibu wa kimatibabu. Kuna watu watatu, mmoja yuko katikati akiwa amevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya bluu, kofia ya upasuaji, barakoa na glavu.

Mwanaume mzee amesimama mbele ya choo cha nje hueza kua choo cha shimo au kilicho boreshwa katika mazingira ya vijijini au yasio ya mjini.

Chupa ndogo ya dawa sindano na vidonge au tembe za dawa zote zikiwa zimewekwa juu ya sehemu nyeupe labda meza ya daktari au mahabara chupa ndogo ya dawa ilio na kifuniko cha kijani kibichi imeandikwa measles, rubella mumps .

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana za rangi ya buluu na kofia za buluu wakiwa wanafanya shughuli fulani nje wanaonekana kuwa wakipanga viti vieupe vya kukunja na meza.

Daktari au mfanyikazi wa afya akimpatia mtoto mchanga dawa ya matone mdomoni. Mwanaume huyo amevalia koti jeupe la daktari na anaonekana akimwangalia mtoto kwa makini, wakati akimpatia dawa.

Kifungashio cha chanjo ya matatu kwa moja yaani MMR ambayo inatibu magonjwa ya surua, matumbwitumbwi, na Rubella kwenye picha kuna sanduku cheupe.

Kifurusi cha dawa na amboune moja ya kioefu, sanduku jeupe lina maandishi vitamin D3 na, 300IU, ambapo, chini ya maandishi hayo, imeandikwa five ambros of 1ml ovo .

Mwanaume aliyevaa mavazi ya buluu anaofanana zile za matibabu akimpa sindano mtoto mdogo aliyeshikiliwa na mwanamke. Mwanamke huyo amevaa fulana ya buluu.

Daktari wa meno ambaye anaonekana kuwa wa asri ya kiashia akimhudumia mgonjwa mwanaume, daktari amevaa nguo za bulu, barakoa ya bulu, na miwani maalum ya kukuza macho yenye taa.

Vibuyu kadhaa vya ukubwa tofauti. Kibuyu kikubwa zaidi kiko katikati. Kimepambwa kwa shanga zenye rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu. Chini na ndani yake, kuna chupa ya plastiki yenye rangi nyeusi.

Mwanaume akimsaidia mwanamke aliyelala chini. Mwanaume huyo anaonekana kuwa mtaalamu wa tiba asilia. Amevaa fulana ya kijivu yenye nembo na anashikilia mguu ya mwanamke.

Chupa nne za virutubisho vya rize zikiwa zimepangwa kwa mpangilio dhidi ya mandhari nyuma ya rangi ya buluu iliyokosa. Kila chupa ina nembo yake inayoonyesha jina la bidhaa, viamabatano na maelezo mengine.

Mwanamke wa Kimasaai, akiwa ameketi kwenye kiti mbele ya daktari au mfanyikazi wa afya. Mwanamke huyo wa Kimasaai, amevalia mavazi ya kitamaduni yenye shanga nyingi na ana mtoto mdogo aliyefunikwa nguo yenye madoa mekundu.

Daktari wa meno akimuhudumia mgonjwa. Daktari amefaa koti jeupe, barakoa ya kijani kibichi na anaonekana akitumia vifaa vya meno mdomoni na mgonjwa. Ambaye ni mwanamume amelala kwenye kiti maalum.

Mtu mzima ambae ni mtaalamu wa afia akiandaa chanjo. Amevalia koti jeupe la maabara na barakoa ya rangi ya samawati nyepesi pia amevaa miwani mtu huyo anashikilia kijichupa kidogo.

Mkono wa daktari wa meno uliyovaa glavu ya blue akitumia kifaa cha kuchimbia au kusafisha meno kwenye mdomo wa mgonjwa, sehemu ya pua na mdomo wa mgonjwa inaonekana.

Mwanamke mchanga labda mwanafunzi au mwanasayansi, akiwa amevaa kanzu nyeupe ya mshahara na miwani. Nywele zake zimefungwa juu. Anafanya jaribio la maabara kwenye meza ya mahabara iliyo na rangi nyeusi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti huku akishika mtoto mchanga na mtaalamu wa afya, akiwa amejipinda kumwangalia mtoto. Mwanamke huyo, amevaa koti nyeusi, gauni ya ndani ya buluu na barakoa ya buluu.

Kifurushi cha dawa au kirutubisho chenye jina SlowFe kinachotumiwa kwa ajili ya kuongeza madini ya chuma. Kifurushi hicho kina rangi kuu ya waridi na nyeupe. Chuweni ya kifurushi imeandikwa gentle to your system .

Mazingira ya kliniki au chumba cha uchunguzi wa macho, kuna watu wawili ambao ni daktari wa macho na mgonjwa, daktari ambaye ni mwanaume amevaa koti jeupe la daktari anaonekana akitumia kifaa hicho cha kuchunguza macho.

Watu wawili wakimwangalia mtoto mdogo aliye lazwa kitandani katika wadi ya watoto hospitalini. Mwanaume ameketi karibu na kitanda cha mtoto amevalia shati la kaki na suruali la rangi sawa na ameinama kumwangalia mtoto kwa umakini.

Mwanamke aliyevaa barakoa ya bluu na nguo yenye muundo akipokea chanjo. Mfanyakazi wa afya ambaye mkono wake tu unaonekana anampa shindani, kwenye bega lake la kushoto.

Mandhari ya kutisha ya moto mkubwa wa nyika huku kukiwa na watu wawili ambao wanaonekana wazima moto wakijaribu kudhibiti au kusimamia moto huo, moto unaonekana ukiwaka kwa kiasi na miale.

Mtu aliyevaaa mavazi kamili ya kinga, ya rangi ya njano ikiwa ni pamoja na barakoa na glavu za buluu. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni mwake anatumia bomba kunyunyizia mimea shambani.

Bidhaa nyingi zikiwa zimewekwa kwenye meza ambazo zote zinaonekana kuwa za aina moja ya dawa au virutubisho vyenye jina kitunguu power king rail . Bidhaa hizi zimekuja katika pakiti na chupa mbalimbali.

Daktari wa meno na mgonjwa wake wakiwa kwenye chumba cha meno daktari ambaye ni mwanamke amevaa scrub ya rangi ya buluu kofia ya nywele ya kichwa ya buluu na barakoa ya buluu usoni.

Daktari wa kiume akiwa amejipinda juu ya mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha uchunguzi hospitalini, daktari huyo amevalia sare ya bulu, miwani na barakoa nyeupe na ana stethoscope shingoni mwake.

Ndani ya chumba cha hospitali, ambapo kuna mtaalamu wa afya, akimhudumia mgonjwa. Muuguzi au daktari, amevalia nguo za buluu za matibabu. Barakoa ya buluu na glovu nyeupe.

Chupa ya virutubisho vya lishe kutoka kampuni itwaye Country Life, jina la bidhaa ni Easy Iron na ina twenty five mg ya madini ya chuma . Lebo inasema kuwa bidhaa hio haina gluteni.

Kitui cha kunawia mkono cha mkononi ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kuzuia kuenea Kwa magonjwa hasa katika maeneo ya umma. Rangi kubwa la maji ya kijani kibichi lililowekwa juu kabisa inaonekana kuwa kuna nembo au china lolilosifiwa upande wa mbele .

Idadi kubwa ya nzige wakiwa wametua kwenye majani ya mimea. Yanaonekana kama mimea ya mahindi. Nzige hao wana rangi ya kahawia na miguu mirefu, na baadhi yao wana mabawa yenye michoro.

Eneo la kibiashara la daktari wa jadi au mtaalamu wa tiba ashiria labda barabarani au karibu na makazi, kuna meza iliyotengenezwa kwa kilenge kikubwa cha mbao ambacho juu yake kuna chupa nyingine.

Bidhaa kadhaa za kiafya labda dawa za miti shamba, zikiwa zimewekwa juu ya meza au sehemu tambarare. Kuna chupa kubwa nyeupe, iliyo upande wa kulia yenye nembo ya buluu na machungwa.

Vifaa vya matibabu hasa chanjo na sindano. Chupa za chanjo katikati na mbele ambapo kadhaa zenye nembo ambayo iliyo wazi zaidi inayosomeka single dose, na measles mumps, rubella virus vaccine .

Mwanamke na mtoto wakijihusisha na unawaji mikono, mwanamke amefaa kofia nyeusi, shati lenye milio na barakoa ya bulu, anamwekea mtoto kiowevu cha kusafisha mikono kutoka kwenye chupa ndogo ya sambarau.

Mwanamke akimtunza mtoto mdogo katika mazingira ya ndani ya nyumba. Mwanamke huyo amevalia aproni ya bluu iliyokolea, yenye vifungio vyeupe na anaonekana kuwa na nembo ya CFO Dhabiti Medical Clinic.

Chupa ya dawa inayoweza kuwa ya miti shamba, chupa ni nyeupe na ina nembo yenye maelelzo, jina la dawa linaonekana wazi kama udhaduni, chini ya jina kuna maelezo kwa Kiswahili.

Eneo lililojaa mafuriko ambapo majina yamefunikwa barabarani na kufikia hadi sehemu za magari ambapo yamekwama ndani ya maji baadhi ya yakionekana kuzama hadi nusu ya magurudumu yao.

Kisanduki cha chanjo kinachoonekana kuwa cha matibabu, kimeandikwa Kwa lugha ya kingereza na kinaeleza bidhaa iliyomo ndani. Maelezo muhimu yanaonekana kwenye sanduku ni jina la chanjo, measles, mumps and rubella vaccine .

Hali ya mafuriko katika eneo la makazi, labda kijiji kidogo, ambapo sehemu kubwa ya eneo la chini imefunikwa na maji mengi, yenye rangi ya kahawia, yanayoashiria mafuriko makubwa.